Hii ni noti ya shilingi mia moja ya pesa ya Kenya. Inaonekana noti hizi ni mpya na ni mingi mno. Hii ni noti ambayo ilikuwa inatumika lakini imebadilishwa na serikali iliopita, serikali ya Uhuru Kenyatta.

Haya ni mayai ambayo inaonekana ni ya kuuzwa. Mayai haya hutoka kwa kuku, alafu ni kuku ambayo sio wa kienyeji ila ni ya gredi. Mayai haya inaliwa ama inatumika kupikwa chapati.

Hapa ni soko. Soko hili inaonekana kuhusishwa na kazi nyingi ya kuuza. Kitu ambayo wanauza ya kwanza ni: parachichi, halafu kuna mahindi, nanasi na malenge. Muuzaji katika soko hili anaonekana amekaa nyuma ya mahindi.

Inaonyesha pesa shilingi elfu mbili ambayo imeshikwa kwenye mkono. Iko na noti ya kitambo pesa ya Kenya. Kwenye picha hiyo inaonyesha pia kuna mteja flani anataka kuweka pesa hizo Mpesa ama anatoa kwenye Mpesa.

Hii ni mazingira ya biashara na inaonekana kuna mtu ako katika duka. lDuka hilo limepakwa rangi ya nyeupe kwa eneo la juu. Na imeandikwa neno 'Base' kwa kimombo. Hapo nje kuna vyombo vya kusafiri ya kwanza ni baiskeli na pikipiki.

Haya ni mazingira ya biashara, biashara hii ni ya kuuza viatu, ambao inaonekana pia, wameongeza nguo ya kuuza, viatu ya mia kucheza, ni ya mchezo hata hivyo muuzaji haonekani katika picha ile.

Hapa ni mazingira ya soko. Katika soko hili inaonekana kuna vitu mingi ya kuuzwa haswa matunda inaonekana kuna maembe, machungwa, nanasi na ndizi. Muuzaji ako nyuma ya hii vitu haya ambayo yanauzwa pia kuna viazi vitamu.